Hii ni ng'ombe wanaokaa zizi lao, ambayo ni nyumba kubwa yenye madirisha mingi. Baadhi ya ng'ombe hao wamelala huku wengine wakisimama. Kando yao imewekwa nyasi pamoja na maji wanayokunywa.

Kuna shamba ambayo yana mimea kadha wa kadha. Mimea hizi zilimea vyema kwani mwenye shamba alichukua hatua na kupea aina za dawa na pia kunyunyuzia maji.

Kuna mwanaume mmoja aliyesimama huku nyuma yake zilikusanywa ndizi mingi, ndizi hizi zilitoa kwenye shamba huku zikipelekwa sokoni au pengine inapelekwa nyumbani ili watu wakule.

Kuna mkulima aliyesimama ndani ya shamba lake ambalo ni la mahindi huku akiwa na furaha tele sana. Pia alishika mazao yake kwenye mkono huku akionyesha watu kama iko sawa.

Kuna mwanamke aliyesimama ndani ya shamba lake huku akitoa mazao yake ya ndizi, ndizi ilikuwa imeiva sana kwa hivyo ni wakati wake wa kutoa na kupelekwa sokoni au pengine nyumbani kukula.

Kuna mkono iliyovaliwa na saa na koti meusi ilioshikwa na majani. Majani hiyo ni rangi ya kijani. Sehemu ya majani hiyo ilitobolewa au imetokwa.

Kuna mwanamke aliyetoa mazao yake ya ndizi kwenye shamba lake na hatimaye akapeleka sokoni ili auze. Wateja wake wanakuja hapa na kuanza kuuza ndizi yake huku wakimpea pesa.

Kuna mwanaume aliyevaa koti jeupe la mahabara na anashika kitu ndogo kwa mkono, mwanaume huyu alipanga mikebe midogo kwenye juu ya meza huku akiweka kitu kila mikebe.

Kuna fungu la ndizi ambazo ni ya rangi ya kijani inayotolewa kwenye shamba, ndizi hizi inaeza kuwa inapelekwa sokoni kuuzwa au pengine inaeza pelekwa nyumbani ili watu wakule.

Kuna watu wengi ambao ni mchanganyiko ya wanaume na wanawake waliokusanyika pamoja kwenye uwanja, watu hawa wanatengeneza au kukusanya nyasi ambazo zimekauka. Nyasi hizi zinatumika wakati wa kiangazi.

Kuna shamba ya mahindi. Mahindi haya yalimea vyema huku zingine zimebomoka. Mahindi haya yanakaa yana afya vyema, na yamenyunyuziwa vizuri.

Kuna ng'ombe anayekaa zizini, yenye mchanganyiko ya rangi ya meusi na mweupe. Kuna mzee mmoja aliyevaa koti ya manjano, kofia ya manjano na pia anabeba tangi kwa mgongoni uku akinyunyizia ng'ombe hizo dawa.

Ng'ombe wengi wanakaa zizini ambao wote ni weupe lakini ndama wanakaa kando wanawaona. Kuna mwanamke mmoja aliyeye anashikiria bomba la maji ambalo ni rangi ya kijani huku akimwaga maji kwa ng'ombe mmoja.

Kuna fungu la ndizi ambayo ni ya rangi ya kijani iliyo kwenye shambani. Ndizi hizi imeiva vyema, kwa hivyo mkulima anatoa na kumpeleka sokoni ili auze au pengine nyumbani ili wakule.

Kuna wanawake wawili mmoja akiwa na mtoto mdogo mgongoni huku akitoa kungu la ndizi kwenye shamba lao. Wanawake hawa wawili wanaweza kuwa wanapeleka ndizi hizi sokoni kuuza au pengine nyumbani kukula.

Kuna shamba ya mahindi ambayo iliyomea vyema sana. Mwenye shamba anatengeneza shamba yake vizuri sana huku akinyunyizia maji na pia kupea dawa za aina ainati ili wanyama wasiuwe.

Kuna shamba ambayo imelimwa. Baadhi ya miti ambayo imelimwa bado haijatoka vyema lakini inaanza kutoka sasa hivi. Vingine huku nyuma vimemea vyema uku vinakaa virefu na bado vijatoa mazao.

Kuna mafungu ya ndizi yaliyomea kwenye shamba na ni ya rangi ya njano. Ndizi hizi zimeiva vyema kwa hivyo mwenye shamba anatoa na kupeleka sokoni ili auze au kupeleka nyumbani ili watoto wakule.

Kuna ng'ombe iliyofungwa kwenye mti pekee yake. Ng'ombe hii ni rangi mweusi pia ina aina ya magonjwa kwa hivyo mwenye hii ng'ombe ni sharti achukue hatua na atibu ng'ombe wake vyema.

Kuna ng'ombe wengi wanaokaa kwenye zizi lao. Pia kuna mwanaume aliyevaa nguo za kijani na buti za mvua uku akitoa maziwa kwenye ng'ombe na anatumia ndoo kubwa ambayo ni rangi nyeupe.

Kuna ng'ombe anayekaa zizi lake mwenye mchanganyiko ya rangi ya mweusi na mweupe. Mzee mwenye kofia anakamua ng'ombe hio kwa ndoo kubwa ya rangi ya mweupe. Pia ng'ombe hio imefungwa na kamba kubwa ya chuma.

Kuna mwanamke aliyekaa huku akitabsamu na kumtoa maganda ndizi. Ndizi hizi alitoa kwenye shamba lake, kwa hivyo anapeleka nyumba lake ili watoto wakule na washibe vyema.

Kuna mkono iliyoshika maganda ya ndizi ambayo ni rangi ya kijani, ndizi hizi zilitolewa kwenye shamba baada ya kuiva na kupeleka nyumbani ili watoto ama watu wakule na washibe vyema.

Mafungu matatu ya ndizi yaliyotolewa kwenye shambani uku ikielekezwa sokoni au pengine nyumbani ilipangwa kwenye laini. Ndizi hizi ni za rangi ya kijani.

Kuna fungu la ndizi ambayo ni ya rangi ya kijani iliyotolewa kwenye shamba. ndizi hizi iliiva vyema kwa hivyo mwenye shamba anapeleka sokoni ili auze au pengine anapeleka nyumbani ili watoto wakule.

Kuna mafungu ya ndizi zilizotolewa kwenye shambani ambayo zina afya. Ndizi hizi zinapelekwa sokoni kuuzwa, au pengine zinapelekwa nyumbani ili watiu wakule.

Kuna shamba ambalo ndizi mingi ilimea sana, ndizi hizi ni za rangi ya kijani, kwa hivyo wakulima hawa wanatoa mazao yao kwenye shamba na kumpeleka sokoni ili wauze au pengine nyumbani.

Kuna ngombe waliolala chini kwenye eneo lenye nyasi inaonekana kama ni wakati wa kupumzika au kujilaza kwenye jua, ngombe moja wa rangi ya kahawia anaonekana wazi akiwa amelala ubavuni huku wengine wakiwa upande wa kushoto.

Kuna watu wengi ambao ni mchanganyiko ya wanaume na wanawake waliokusanyika pamoja. watu hao wanaonekana wakiwa wanagawanya chakula ambayo ni kama ugali huku wakiweka supu kila chakula na wanaza kukula.

Kuna mwanamke aliyekaa katikati ya kichakani au shamba ya mahindi iliomea vyema. Mwanamke huyu alivaa nguo meusi tititi, pia anatabasamu kwa njia inayopendeza.

Kuna kungu la ndizi ambazo ni za rangi ya kijani. Ndizi hizi imetolewa kwenye shamba na inapelekwa sokoni kununua au pengine inapelekwa nyumbani ili watu wakule na washibe vyema.

Kuna fungu la ndizi ambayo ni rangi ya kijani na inaonekana imeiva sana. Ndizi hizi zikitolewa kwenye shambani zinapelekwa sokoni kuuza au pengine inapelekwa nyumbani ili watu wakule.

Kunal ori ambayo inabeba mafungu mingi ya ndizi ambayo iliyotolewa kwenye shambani. Huku ikielekezwa sokoni ili iuzwe au penginei napelekwa nyumbani ili watu wakule.

Kuna shamba ambayo iliiva vyema sana. Shamba hii ni shamba ya mahindi. Baada ya kuiva wakulima huwa wanatoa mazao yao na kupeleka sokoni kuuza au pengine nyumbani.

Kuna mafungu ya ndizi mingi ambayo ni ya rangi ya kijani iliyokusanyikwa pamoja. Ndizi hizi zilitolewa kwenye shambani kwa hivyo mwenye shamba anapeleka ndizi yake sokoni ili auze au pengine anapeleka nyumbani.

Kuna shamba ambayo ilimea vyema sana. Mwenye shamba alifanya kazi nzuri sana huku akinyunyuzia shamba lake maji kila wakati na kumpea kila aina za dawa ili imee vyema.

Kuna mwanamke aliyevaa nguo za buluu. Mwanamke huyu anakamua ng'ombe kwa jagi. Ng'ombe inamchanganyiko ya rangi ya meusi na meupe. Pia alifunga miguu ya ng'ombe huyu.

Kuna pikipiki ambayo inaendeshwa na mzee mmoja. Pikipiki hii mibeba mizigo mingi ambayo ambayo ni majani yaliyojaa dawa ambayo zinaua madudu kwenye shambani. Kwa hivyo, pikipiki hizi inaendea shamba.

Kuna ng'ombe wanaokaa zizi lao huku juu wakiweka mabati kwa hivyo hawaoni jua yeyote, baadhi ya ng'ombe hao ni mchanganyiko wa rangi meusi na meupe. Kando yao kuna kenye imewekwa maji huku wakikunywa kila saa wanapo hitaji.

Kuna ndizi ambazo ni za rangi ya njano. Ndizi hizi zineiva vyema sana kwa hivyo kuna mtu ametoa kwenye shambani au pengine amenunua kutoka sokoni ili wakule na washibe vyema.

Kuna wanawake wengi waliokusanyika pamoja, huku wakigawana chakula ambayo inakaa kama ugali pia kuna supu huku chini wanaokulia. Ugali hii imetolewa kwenye shamba.

Kuna vikungu vya ndizi ambayo inamea. Ndizi hizi ni ya rangi ya kijani na pia imefungwa kitu ili wadudu wasije waharibu kabla wakulima hawajatoa mazao yao kwenye shamba na wapelekwe sokoni.

Kuna makungu ya ndizi ambayo ni ya rangi ya njano. Ndizi hizi zimeiva vyema sana kwa hivyo wakulima wanatoa mazao yao kwenye shamba na kupeleka sokoni kuuza au pengine nyumbani kukula.

Kuna shamba ambalo ni la mahindi ilio mea vyema sana. Mwenye shamba alifanya kazi vizuri huku akimpea shamba lake dawa na kunyunyuzia maji kila wakati ili imee vyema.

Kuna ng'ombe moja aliyewekwa kwenye zizi peke yake. ng'ombe huyo anakaa zizi la mabati, kando yake kuna kitu anaweza kunyia maji akihisi kiu, pia ng'ombe huyu anaweza kuwa ni mgonjwa.

Kuna ng'ombe wanaoishi zizi ila wa mbao, wana mchanganyiko wa rangi nyeupe na nyeusi. Wazee wawili wanakamua ng'ombe hao na ndoo ya rangi ya samawati iliyojaa maziwa pumoni.

Kuna ng'ombe wanaokaa kwenye zizi lao, mwanamke mmoja aliyevaa nguo nyeusi alikuwa anakamua ng'ombe hizo kwenye jagi na kupeleka maziwa nyumbani ili watoto au watu wote wakunywe maziwa hiyo.

Kuna nyasi ambao iliyofungwa kamba kwa umbo wa mstatili na ilipangwa vyema kwenye laini, nyasi hizi iliwekwa ndani ya nyumba ,kwa hivyo watu wanatoa hizi nyasi na kupewa ng'ombe wakati wa kianganzi.

Ndizi nyingi ya rangi ya kijani zilikusanywa pamoja baada ya kuvunwa kutoka shambani. Ndizi hizi zinawekwa ndani ya malori na watu ili zipelekwe sokoni au mahali zingine zinazo hitajika.

Kuna wanawake waliovaa nguo maalum ambazo ni rangi meupe. Wanawake hawa wawili wanatengeneza dawa za shamba. Huku wakulima wanakuja kununua au kupata dawa zao hapa.

Kuna wanaume wawili waliovaa koti jeupe la maabara, barakoa kwa mdomo na vitu nyeupe kwenye kichwa. Watu hawa wawili walishika jagi kubwa huku wakiweka viwakilifu kwenye mkebe.

Kuna ng'ombe wanaokula matakataka yaliyomwagwa kwenye njiani, wenye ng'ombe hiii ni sharti wachukue hatua na wapeleke wao msituni ili wakule nyasi pahali sio takataka yaliyomwagwa nje.

Kuna mkono inayoshika ndizi ambayo imetolewa maganda. Ndizi hizi ni ya rangi ya kijani na imetolewa kwenye shambani na kupelekwa nyumbani ili watu wakule vyema na washibe sana.

Kuna fungu la ndizi iliyomea kwenye shamba. Ndizi hizi ni ya rangi ya kijani na ikiiva vyema mwenye shamba anatoa na kupeleka sokoni ili auze au pengine anapeleka nyumbani ili watu wakule.